Kwenye hospitali mama anaonekana amekaa kwenye kiti na kwa mkono yake ameshikilia mtoto ambaye ni mdogo sana na anaonekana huyo mama ndiye amemzaa huyo mtoto na anamshikilia ili aweze kumnyonyesha.

Kwenye kituo cha afya kunaonekana mama ambaye ameketi kwenye kitanda na anaonekana amejifungua mtoto mdogo ambaye amembeba kwenye mikono yake na kando yake kuna mama mwingine ambaye akona vifaa tofauti tofauti ikiwemo vitambaa na vyandarua.

Mama anaonekana akishikilia mtungi ambayo ametumia kuchota maji kutoka Kwa mifereji huko hapo karibu na anatumia hayo maji hili akaweze kifua nguo na hayo.

Kwenye barabara kunaonekana maji yamefurika kila mahali na kwenye hayo maji kuna magari ambayo yanajaribu kuelekea pande zote mbili na yanaendelea kung'ang'ana ili yaweze kuvuka maji hayo.

katika kituo cha afya kwenye kiliniki, kunaonekana wamama wawili ambao wamekaa na wameshikilia watoto wao wachanga, ambao wameleta kwa kiliniki hiki ili wakaweza kupewa chanjo mbali mbali na kudungwa shindano wanazo stahili. Kuna dakitari wa watoto ambaye anaonekana akimdunga mtoto moja sindano.

Mahali pa jangwa na kunaonekana mti uliokauka. Na hapo chini kuna mawe yamesambaratika. Alafu kunaonekana nyasi ambayo imekauka kabisa. Kila kitu imenyauka juu ya ukavu.

Kwenye kituo cha afya kuna wagonjwa mbalimbali ambao wamelazwa kwenye nyumba hii na kuna mmoja ambaye anaonekana kwenye mguu wake ako na maumivu mingi kutokana na ajali ambayo alikumbana nayo.

Hapa ni kituo cha afya inaonekana mzee mmoja amekaa kwenye upande mmoja na upande mwingine kuna mhudumu wa afya ambaye ameishikilia sindano na anaielekeza kwenye mkono ya mzee huyo ili aweze kumdunga .

Kwenye kituo ch afya mama kuketi na ameshikilia mtoto wake kwenye mikono yake na daktari upande mwingine anaonekana akipea mtoto huyo dawa ambayo haistahili.

Mkulima ambaye amevalia magwanda yake rasmi anaonekana amebeba pampu ya kunyunyuzia dawa na anaonekana akinyunyuzia dawa mimea yake ili kuzuia magonjwa mbalimbali.

Wahudumu wawili wa afya ambao wamevaa sare zao kamili na kwenye nyuso zao wamevalia barakoa wanaonekana wakimpima mzee mmoja ambaye ameketi na kifaa cha kupima joto ili wakaweze kujua joto lake.

Kwenye kituo cha afya mama anaonekana ameketi kwenye kiti na kwenye mkono wake ameshikilia mtoto wake ambaye amemleta kwenye kituo hiki cha afya ili akaweze kutibiwa na adungwe sindano labda ya chanjo ama kwa sababu ya ugonjwa fulani.

Kwenye sehemu tambarare ambayo inaonekana kuwa na ukavu na mimea inaonekana imekauka kabisa kutokana na kukosa mvua na jua mingi, na kunaonekana mumama anayekuja huku kutafuta kuni.

Kwenye kituo cha afya kunaonekana kiti maalum ambacho kinatumika na mgonjwa ako na shida ya miguu ambaye anaonekana amelazwa chini na daktari ako kando yake ambaye ni daktari wa mifupa na anamsaidia kuya rekebisha mifupa yake.

Kwenye kituo cha afya, mwanaume mmoja ambaye amevalia nguo ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi amekaa kwenye kiti na ameekelewa mashine kamili ambayo inaendelea kumpima ili aweze kujulikana akona ugonjwa upi.

Kwenye kituo cha afya kunaonekana daktari ambaye ni daktari wa mifupa anaonekana akimfanyisha mazoezi mgonjwa ambaye ameadhirika na anaonekana akimnyoosha mifupa yake ili ikaeze kurejea vizuri.

Kwenye kituo cha afya na kuna sehemu maalumu ambapo kunaonekana chupa kadhaa za dawa na ndani ya hizo chupa kuna dawa maalumu ambazo zinatibu magonjwa mbalimbali kama surua na matumbwi tumbwi na rubela.

Kwenye kituo cha afya kuna mama ambaye ameketi na kando yake kuna daktri ambaye amshikilia sindano kwenye mkono wake wa kulia na ako tayari kuidunga kwa mkono wa kushoto wa mgonjwa huyo.

Hapa ni kituo cha afya kunaonekana mzee ambaye amekalia kwenye kiti kando yake kuna muhudumu wa afya ambaye anaonekana akiwa na sindano kwenye mkono wake wa kulia na anaielekeza kwenye mkono wa mzee ule akaweze kumdunga.

Kwenye kituo cha afya, mama amekaa kwenye pande moja akiwa amemshikilia mtoto wake ambaye amemleta kwenye kituo hiki, na mbele yake kuna mhudumu wa afya ambaye anaonekana akimhoji mama huyo kuhusu afya ya mtoto wake.

Mtungi mdogo ambao umeandika mwaandishi maalum ya rangi ya samawati, inaonyesha ndani kuna dawa ambayo inapnya ugonjwa wa kisukari ambao unafanya mtu kuanguka ovyo ovyo.

Kwenye kituo cha afya kunaonekana daktari mbalimbali ambao wamefaa sare zao kamili na Kuna mama ambaye ameleta mtoto wake cliniki hili akaweze kupewa chanjo.

Daktari anaonekana akimuongelesha msichana ambaye ni mgonjwa na anakaa kwa kiti ili kujua anaugua ugonjwa upi aweze akamhudumia na kumpa matibabu.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia sare zake kamili anaonekana amekibeba kisanduku ambacho kiko na dawa mbalimbali ndani, na anaonekana akivuka mahali ambapo maji yamefurika ili akaweze kupeleka huduma zake mahali inapohitajika.

Wafanyakazi wa serekali kutoka kitengo cha afya wanaonekana wakiwasiliana na wananchi wa kawaida kwenye sehemu moja wanaonekana wakohojiana kuhusu mamabo mengi yanayohusiana na afya ya binadamu.

Kwenye kituo cha afya kuna mama ambaye amekaa kwa upande mmoja na upande mwingine kuna mhudumu wa afya ambaye ameshikilia mkono wake wa kulia sindano na mkono wa kushoto umeshikilia mtoto ambaye ameletwa na huyo mama.

Kiboksi kidogo ambacho kimeandikwa maandishi kutoka nje ambayo ni maradhi mbalimbali ikiwemo surua, matumbwi tumbwi na rubela. Kuonyesha ndani ya hicho kiboksi kuna dawa ambayo inaponya magonjwa hayo yaliyo tajwa.

Daktari wa meno anaonekana amekibeba kifaa cha kukagua meno kwenye mkono wake wa kulia, na kando yake kuna mgonjwa ambaye ako na shida ya meno na anajaribu kuiangalia hiyo meno yake ili aweze kumtibu.

Mhudumu wa afya anaonekana amebeba kifaa kilichojazwa na dawa na anakitumia kunyunyusia hiyo dawa Kwa mazingira na yeye amejuvalisha vizuri ili kujilinda kutokana na maradhi mbalimbali.

Kijana mdogo amesimama akiduwaa, akichungulia jumba lililoboromoka, baada ya kubomolewa na tinga ama likaporomoka kwa sababu ya hali ya anga.

Kwenye barabara kunaonekana Kuna mtu uko na Kuna maji ambayo yamefurika kwenye barabara hiyo na Kuna magari ambayo yanapambana ili aweze kufuka maji hayo na aelekee wa upande mwingine

Mama ameshikilia mtoto wake mdogo kwenye mikono yake na daktari wa watoto anaonekana akimpea dawa ya madini ili aweze kujikinga na maradhi mbalimbali.

Chupa mbalimbali zikiwemo zenye vifuniko vya samawati na njano na kuna zingine zenye zimetengenezwa na kioo na zimeandikwa measles, mumps and rubella .Kuonyesha kuna dawa ndani ya kuzuia hayo magonjwa.

Magari mawili yanaonekana kuanguka kutokana na kusombwa na maji ambayo yamefurika kwenye barabara, kupitia mvua kupitia mvua mingi ambayo imenyesha na kusababisha hayo mafuriko.

Mkono mmoja umeshikilia chupa mbili ndogo zenye dawa na mkono mwingine ukona sindano ambayo imetumika kuvuruta dawa kutoka kwa hizo chupa ili ziweze kutumika kudungilia mgonjwa.

Mtoto mdogo amelazwa kwenye kitanda cha watoto na daktari wa watoto anamhudumia ili kujua hali yake ya afya, ndio apeane maelezo zaidi.

Mama na mtoto wake wanaonekana wakishughulika kuyatoa maji nje yaliyosabanishwa kwa mvua iliyonyesha kwa kusababisha maji hayo kuingia ndani.

Kwenye mtaa wa mabanda kunaonekana mafuriko yamesababishwa na mvua mingi ilionyesha na kuna watu wawili wanaojaribu kupambana kuvuka na kutoa vitu zao zilizozama kwenye maji.

Dawa ya miti ya kiasilia ambayo imepakiwa kwenye eneo hili, ambayo ingine imewekwa kwenye machupa na ingine imewekwa kwenye makabati maalum. Na yanatumiwa kwa kuponya Magonjwa mbali mbali amboyo yameandikwa kwenye ukuto huu.

Mhudumu wa afya ameshikilia sindano kwenye mkono wake wa kulia na kwenye mkono wake wa kushoto anaguzaguza mkono wa mteja wake ili kuona sehemu yenye atamdunga hio sindano.

Barabara inaonekana kufurika na maji mingi inayotokana na mvua iliyonyesha, na muhudumu mmoja wa pikipiki ambaye amebeba maziwa anaonekana kusaidiwa na mtu mmoja ili aweze kuepuka hiyo barabara.

Wanafuzi wa chuo kikuu nchini Kenya wako kwenye maabara na wanaedelea kufanya utafiti kuhusu somo la sayansi kulingana na idara mbalimbali kwenye somo hilo la sayansi.

Maji yamefurika kwenye eneo hili na yamesababishwa na mvua mingi na watu wawili wanaonekana wakitembea ndani ya hayo maji ili waweze kuvuka na waelekee makwao.

Chupa mbili ndogo zilizopakwa rangi ya nyeupe na samawati zinaonyesha kuna dawa ndani ambayo inaponya magonjwa kama vile; surua, matumbwitumbwi na rubella.

Watu kadhaa wameshindwa kuvuka mto na kuna mmoja wao ambaye amejitolea anakanyaga ndani ya maji na anawabeba mmoja baada ya mwingine ili kuwavukisha kutoka ng'ambo moja kwenda ng'ambo ingine.

Kuna box tatu ambazo zimewekelewa katika sehemu fulani, ambapo zimeandikwa measles, mumps and rubella vaccine , kuonyesha kuna dawa ndani, ambazo zinatibu hayo magonjwa.

Chupa mbili ndogo ambayo imeandikwa MMR, inaonyesha kuna dawa ndani ambayo inatibu surua na matumbwi tumbwi na rubella na hizo dawa zimehifadhiwa hapo ili ziweze kupeanwa kwa wagonjwa mbali mbali.

Mama ameleta mtoto wake mdogo kwenye kliniki ili aweze kupokea chanjo. Na daktari wa watoto anaonekana akimdunga mtoto huyu sindano ili aweze kumzuisha kutokana na maradhi mbalimbali.

Chupa ndogo ambayo imeandikwa maandishi tofauti tofauti na kuchorwa mchoro maalumu inaonyesha kuna dawa ndani ambayo inatumika kusisimua mwili ili kutayarisha kwenye ngono.

Mtu moja amelazwa juu ya kitanda na anaonekana kuwa na maumivu kwenye mguu wake. kuna daktari wa mifupa mwenye wanajaribu kumfanyia huduma ya kwanza.

Maji yanaonekana imefurika furifuri kwenye upande huu, na ndani ya hiyo maji watu kadhaa wanaonekana wakijaribu kuyavuka na kuna mtoto na mbuzi wamejisajili kwa darasa moja.

Mamam mjamzito ameketi kando ya mhuduma wa afya ambaye ameshikilia kitabu cha kliniki, na anaonekana akimwelekeza jinsi ya kutumia kitabu, mambo muhimu ya kuzingatia.

Dawa inayoitwa Muarubaini ambayo imetegenezwa na mti wa kiasili unaoitwa Mkilifi ambao unatumika kuponya magonjwa mbalimbali.

Chupa nne ndogo zinazoashiria dawa mbalimbali zinazosaidia kwenye mwili wa binadamu. Moja wapo ni kutengeneza mifupa, zingine zimetengenezwa kutokana na matunda na mboga ambazo ni muhimu kwa mwili wa binadamu.

Wanafunzi wako darasani pamoja na mwalimu wao. Mmoja wa wanafunzi ako mbele karibu na mwalimu na anajaribu kuonyesha wenzake kufanya jambo fulani.

Vitambaa vya hedhi vimewekwa kwenye meza, na nyuma yake wamesimama wahudumu mbalimbali ambao wanaashiria, kuhakikia mkato hio vitambaa vya hedhi na huduma wote kwa wasichana.

Vitambaa vya hedhi ambavyo vimeshikiliwa na mmoja wa wahudumu ambao wanashughulika na kupeana hizi vitambaa kwa mashule mbalimbali na kwa wasichana ambao wamefikia umri wa kutumia hizo vitambaa.

Chupa ndogo yenye dawa ndani na dawa yenyewe inatumika kutibu magonjwa kama upele na mengine mengi na kando ya hio chupa kuna syringe yenye inatumika kuvuruta hiyo dawa ili iweze kutumika kwa mgonjwa.

Kwenye chumba cha kuhifadhi watoto wadogo chini ya mwaka moja, anaonekana mtoto mdogo amelazwa kitanda cha watoto na kando yake kuna mhudumu wa watoto anamshughulikia ili kumwona hali yake.

Mtoto mdogo amelazwa kwenye kitanda cha watoto , na daktari wa watoto hayuko na kifaa chake cha kupima na anaendelea kumpima mtoto ili kujua hali yake.

Bango lililoandikwa magonjwa mbalimbali, limeegeshwa nyuma ya chupa aina aina zilizobeba madawa yanayoponya hayo magonjwa yameandikwa kwenye bango na kando kuna baiskeli ya mhudumu wa hizo dawa ya kienyeji.

Kwenye kituo cha kuchotea maji ya umma, kunaonekana watu wengi wamefurika huko na vibuyu kwa wingi ambavyo vinaendelea kuchota maji, na kuna maafisa wa serikali wanaonekana kuja kufunguo hicho kituo rasmi.

Shambani kumepandwa mboga pamoja na miwa michanga ambayo inatokezea kwenye udongo na kuna mwenye shamba ambaye amebeba kifaa cha kumwagia dawa na anaendelea kumwaga dawa kwenye shamba lake.

Mama mjamzito amelala chali kwenye sakafu ,na mhudumu wa kliniki anaguza tumbo lake ili kusikia ama kuhisi vile mtoto amelala na venye mtoto anaendelea kucheza.

Mhudumu wa afya anayeshughulika na dawa mbalimbali zinazotibu maradhi mbalimbali ako kwenye maabara na anafanya utafiti kuhusu dawa hizo muhimu.

Mhudumu wa afya anayeshughulika na mambo ya madawa, anaonekana akipakia dawa mbali mbali kwenye vibokisi vidogo vidogo ili ziweze kupelekwa kwenye mazahanati mbali mbali.

Daktari wa macho amekaa upande mmoja akiwa na kifaa chake cha kukagua macho, upande mwingine kuna mteja ambaye akona shida ya macho na daktari anatumia hicho kifaa chake kumkagua macho yake.

Daktari wa watoto aliyevaa nguo ya njano ameshikilia sindano kwenye mkono wake wa kulia, na nyuma yake kuna mama aliyeleta mtoto wake mchanga ili aweze kutibiwa.

Chupa ndogo ambayo imepakwa rangi ya kijani kibichi kutoka nje inaonekana kuwa kuna dawa ndani ambayo inatokana na miti ya kiasiri na inatumika kuponya magonjwa mbalimbali.

Bawabu anaonekana akinawa mikono yake kutoka kwa josho na kuna sabuni ambayo anatumia kunawa kwenye mikono yake kuonyesha huu ni wakati wa corona virus ambapo hakukuwa unastahili kukuza kila mahali.

Mama ambaye ameketi kwenye kiti ni wa umri wa makamu na anaonekana akona shida kwenye sikio lake la kulia na kando yake kuna madaktari ambao wanamshughulikia ili kutatua hilo shida la sikio.

Kuna chupa zenye vipimo mbali mbali kwenye meza na kando hizo chupa kuna sindano iliyo na syringe yake. Moja wapo ya chupa zimeandikwa yellow fever vaccinatio kuonyesha ni dawa ya kuponya ugonjwa huo.

Watu kadhaa wanaonekana wakiduwaa na kuichungulia jumba lililoporomoka, wengi wao wakiwa na masimu mkononi kupiga picha na kushika video .

Kwenye shamba la miwa, wanaonekana wakulima ambao wamebeba dawa ndani ya vibagi vyao ambavyo wameweka huku kwa migongo yao na wanatumia hizo dawa kunyunyuzia hii miwa ili zisipatwe na ugonjwa na wadudu mbali mbali.

Daktari wa macho akiwa na kifaa chake cha kukaguwa macho na kuyaangalia vizuri akiwa Kwa upande moja, na upande mwingine mwanamke ambayo ni mteja, amekuja kuangalia macho ili atibiwe.

Mama wa umri wa makamu ameketi na anaonekana kukaguliwa kwenye sikio lake la kulia na wahudumu wa afya walio na ujuzi na kukagua masikio yake.

Dawa tatu za aina ya calcium zote zikiwa tofauti , lakini zimetokana na miti ya kiasili. Zinatumika kuimalisha mifupa ya binadamu.

Chupa ndogo ambayo imendikwa maandishi mmr,measules, mumps, rubela vaccine inaonyesha kuna dawa ndani ambayo inaponya hayo magonjwa matatu surua, matumbitumbiw na rubela kando yake kuna sirenji na sindano ambayo inamaanisha hii dawa inadungiliwa kwa mwili.

Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa, anafanyiwa huduma ya kwaza ili aweze kuwa na pumu ya kawaida na aweze kurudia hali yake ya kawaida.

Watu wawili waliovalia mawanda yao rasmi, wanaonekana wakiokota uchafu, na kutunza mazingira, na kuyaweka yawe katika hali ya iliyosafi iliyaweze kutumika na watu wote.

Mtoto amelazwa kwenye chumba cha kulaza wagonjwa watoto wadogo na wazazi wake wanaonekana kuja kumjulia hali na kuona vile anavyo endelea.

Daktari wawili wanaonekana kumshughulikia mgonjwa mmoja ambaye anaonekana ako kwenye hali mahututi na amewekwa kwenye chumba cha wagonjwa hali mahututi almaarufu ICU.

Mteja aliyokuwa na shida ya meno hudumu ya afya anayeshugulika, na mambo ya meno na ameshikilia kifaa chake cha kutengeneza meno anapitia kwenye kinywa kwa mteja.

Chupa ambayo imeandikwa maandishi maalum kuonyesha kuna dawa ndani ambayo ikona madini ya iron ambayo inasaidia mwanamke ambaye ni mja mzito ili kumsaidia mtoto ambaye amembeba kukuwa kwa afya.

Wanawake wawili wanaonekana kuchota maji ya umma ambayo yameekwa mahali maalum ili kuweza kupigiwa kwa kila mtu mwenye anaitaji kuyachota.

Dawa mbalimbali zimeekwa kwenye chupa tofauti tofauti na zinatokana na miti ya kiasili na hizo dawa zimepakiwa kwenye chupa zenye uzani tofauti.

Chupa ndogo inaashiria kuna dawa ndani na enyewe ni dawa kutoka kwa mti ya kiasiri, na inatumika kuongeza madini ya iron na inasaidia kupunguza choo.

Chupa inaonyesha dawa yenye madini ya iron .na yenye inasaidia tumbo na inaongeza nguvu, na haina madhara yeyote katika mwili wa binadamu.

Kwenye soko kuna muuzaji ambaye anashugulika na uuzaji wa dawa za kienyeji ambazo zimeekwa kwenye mipira mbalimbali. Katika hio sehemu juu yake kuna mavazi ya urembo ambayo yanatengenezwa kwa shanga.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanaonekana kumhudumia mgonjwa mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda na amefungua kinywa chake kuashiria kuna jino wanalikagua hili waweze kuliponya.

Choo cha umma kilichojengwa mahali maalum na kuna mteja ambaye ni mwanaume anaonekana akieda kukitumia na kinaeza tumika na yeyote yule na mwenye akona haja.

Mama ameketi kwenye kitanda cha hospitali na kwenye mikono yake amebeba mtoto mdogo ambaye amejifungua na kando yake kunaonekana jamii yake ambao wamekuja kumtembelea kwenye hospitali.

Daktari wa meno anaonekana akimkagua mama aliyeketi meno yake ilikutambua ugonjwa ama shida anayopitia kwenye meno yake. Na kando yake kuna vijana wawili pia ambao wamesimama ilikungoja kuangaliwa nakuhudumiwa.

Daktari wa watoto anamhudumia mtoto mdogo ambaye ameletwa kwenye kliniki, ili aweze kumpa chanjo kamili ya kuzuia magonjwa yanayo sababishwa na kukosa chanjo hiyo.

Tempe lenye rangi ya kijani limepangiwa kwenye kijikaratasi viwili, na zimewekwa juu ya meza na zingine ziko ndani ya bokisi, na zimewekwa ili kungoja kupeanwa kwa wanaozitaji.

Chupa sita ambazo ziko na dawa ndani na iyo dawa imetengenezwa na miti ya kiasili na hiyo dawa inatumika kuponya ugonjwa wa sukari na unastahili kukunywa hizo chupa zote sita.

Chupa ndogo inayo andikwa MMR inaonyesha kuna dawa ndani inayotibu magonjwa kama vile upele, matumbwi tumbwi na mengine mengi, ambayo wameonyesha umuhimu wa kupata chanjo ya hayo magonjwa.

Chupa iliyopakwa rangi ya kijani kutoka nje inaonyesha maandishi ngirisugu na kuashiria kwamba kuna dawa ndani ambayo inaponya ugonjwa huo wa ngiri.

Mkono wa kushoto wa mhudumu wa afya umeshikilia mkono wa mtoto mdogo, mkono wake wa kulia umeshikilia kalamu ambayo anaeka alama kwa huyo mtoto kuashiria amechanjwa.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa barakoa yake na nguo yake rasmi ya kazi iliyo ya njano anaonekana akivuruta dawa kutoka kwa chupa ndogo kuelekea kwa sireji ndio aede kutibu nayo mgonjwa.

Mhudumu wa afya ameshikilia dawa na sindano kwenye mikono yake na anajaribu kufionza dawa kutoka kwa chupa ili aweze kudunga wateja sindano.

Mgonjwa amelazwa kwenye chumba cha wagonjwa na anaonekana kwenye kichwa chake amewekewa plasta kuonyesha alipata ajali kwenye Barabara, pia kwa mkono wake amewekewa kitu kama sindano hivi.

Daktari anaonekana akimdunga sindano mteja ambaye amekuja kupokea huyo sindano, na mteja anaonekana akiangalia upande wa nje, ambapo labda kuna wengine wenye wameongojea hio sindano.

Moto mkubwa unaonekana ukiteketeza msitu wenye miti mbali mbali ambayo ingine imebaki imesimama lakini bado moto unaendelea kuzichoma miti mbali mbali na moshi kubwa inaendelea kuelekea kwenda kwa anga.

Chupa ndogo zinaonekana kuwekwa kwa sehemu fulani maalumu na ndani ya hizo chupa kunaonekana kuna dawa ambazo zinatumika kutibu magonjwa mbali mbali na kuzuia magonjwa yenye yanaeza sababishwa na madhara mengine.

Mafuriko yanaonekana yamezidi eneo hili ya manyatta ambao wananchi wanaendelea kushikilia hili nyumba Yao isianguke kutokana na mvua mingi ilionyesha.

Kwenye zahanati watu wanaonekana wakingojea daktari ambaye ameshikilia chupa na syringe Kwa mkono yake. Na anavuta dawa kutoka kwa chupa kwenda kwa syringe .ili aweze kuhudumia hawa watu moja baada ya mwingine.

Tinga ya kubomoa majumba inaendelea kubomoa majumba mbalimbali, na nyuma yake kuna afisa wa polisi wanao shuhudia na kuakikisha kuna utulivu na usalama.

Mkulima ambaye amevaa mawanda yake rasmi ya kujizuia kutokana na dawa amebeba pampu ambayo anaitumia kunyunyizia viazi vyake dawa ili zisiweze kuugua ama zisiweze kukuliwa na wadudu.

Wahudumu wa afya wanaonekana kuwa na kifaa chenye kimejazwa dawa yenye wanaedelea kunyunyizia ili kuzuia maradhi na wadudu mbalimbali wanapoeza kusababisha maradhi mbalimbali.

Hema ndogo ndogo na viumba vingine ambavyo si ya kufurahisha imejengwa kwa eneo hili kuonyesha hii eneo ni eneo la watu wakimbizi ambao wametorokea sehemu zao na kukuja kujihifadhi sehemu hii.

Mama anaonekana amekalia kiti na kuna watu wa kushoto unahudumiwa na daktari ambaye anakudunga sindano ili kuzuia ugonjwa ama ili kumponya ugonjwa ambayo ameugua.

Kwenye chumba cha kutunza watoto walio chini ya mwaka mmoja, kuna madaktari wawili ambao wamemlaza mtoto mdogo kwenye kitanda chake na wanaendelea kumkagua ili kujua hali yake ya kiafya.

Mawe ndogondogo zinaonekana kwenye sehemu hii ambayo haina nyasi hata moja na hapo kuna ng'ombe ambaye amekufa kupitia ukame na kuna watu wawili ambao wanatembea kuelekea sehemu moja.

Kuna kifaa ambacho kimelibuka na kimewaka moto na mtu huyu ambaye ni mwanamke anaonekana amebeba gesi ya kuzima moto na anaelekeza hiyo gesi kwa moto huo ndio aweze kuzima.

Waendeshaji baiskeli pikipiki na magari wanaonekana kupambana kuvuka maji yaliyojaa kwenye barabara yaliyosababishwa na mvua mingi iliyonyesha katika ya jiji.

Lori ya mafuta ya petroli na basi ya abiria zimehusika kwenye ajali na watu wamejaa ili waweze kufanya uokozi wa majeruhi wenye walikuwa kwa hizo magari.

Mfanyikazi wa afya anaonekana kwa mgongo wake akibeba kifaa chenye kilijazwa dawa ya kunyunyizia, na anaendelea kunyunyizia dawa ili kuzuia magonjwa na wadudu mbalimbali.

Mgonjwa yuko kwenye chumba cha wagonjwa hali mahututi, amelazwa kwenye kitanda, kando yake kuna wahudumu wa afya wawili wenye wanamshughulikia

Daktari wa meno yuko na mteja ambaye amemuamuru afungue kinywa chake, iliaweze kukagua meno yake na ampe huduma iliyostahili.

Mama amelete mtoto wake kliniki, na kando yake amesimama daktari wa watoto, ambaye anaonekana akimpa dawa kwenda kwa kinywa chake ili iweze kumkinga na maradhi mbalimbali.

Kwenye chumba cha kuhifadhi watoto ambao wamezaliwa na wako chini ya mwaka moja kunaonekana watoto wamelazwa ndani ya vitanda hivyo vya watoto na kuna mama mmoja ambaye anajaribu kuangalia watoto wake.

Kichupa kidogo na kando yake kuna syringe na sindano yake na kuna box kubwa ambayo imeandikwa Measles, Mumps and Rubella Vaccine inaonyesha hiki chupa kilitolewa huko ndani na kuna dawa ambayo inapoya hayo magonjwa.

Mama ambaye ameketi kwa kiti ameonekana akimbeba mtoto wake mdogo, ambaye amemleta kwenye kliniki ili aweze kudungwa sindano ya mguu, kunaonekana muuguzi wa watoto ambaye ameshikilia sindano hio akindungwa kwenye mguu.

Mhudumu wa afya ambaye ni daktari wa meno, amemlaza mgonjwa ambaye ni mwanaume na anamwangalia kwenye kinywa chake ili aweze kumhudumia meno yake.

Chupa iliyowekwa juu ya meza ikona dawa ndani, na dawa enyewe inatumika kuponya upele na magonjwa zingine kando ya hiyo, chupa kuna sindano ambayo inatumika kuvuruta dawa na kudungilia wagonjwa.

Wafanyikazi wa idara ya afya wanaonekana wameleta huduma zao kwenye hadhara hapo chini ya hema. Hapo kwenye kiti kuna mwanamke ambaye amekaa na anaonekana akidungwa sindano na mhudumu huyo wa afya.

Daktari wa mifupa anaonekana akumshughulikia mgonjwa mmoja ambaye anaonekana akona shida ya mkono na anamfanyisha mazoezi ya kurekebisha mifupa yake.

Chupa mbili ndogo, ndani yake kuna dawa inayotumika kuzuia na kutibu upele na magonjwa ingine, kama mumps na rubella ambazo zinaweza kuwa na madhara kwa watoto na watu wazima pia.

Madaktari spesheli wa kufanya upasuaji wako kwenye chumba cha upasuaji na kuna mgonjwa mmoja ambaye yuko kwenye kitanda na wanamhudumia na kumfanyia upasuaji.

Wamama kadhaa wako kwenye kliniki ya watoto, pamoja na watoto wao ambao wamewaleta ili waweze kudungwa shindano na mhudumu wa watoto.

Watu kadhaa wanaonekana kuvikalia viti vyao na katikati yao kuna mhudumu wa afya ambaye amesimama na kuhudhuria huo umati wa watu.

Madaktari wawili wa meno wanaonekana wamejivalisha vizuri na katikati yao anaonekana mgonjwa mmoja anayelazwa kwenye kitanda na wanamwagalia meno yake.

Kwenye kituo cha kuchota maji ambapo kuna mfereji na vibuyu vinaonekana vimepangwa kwenye foleni na katikati ya hizo vibuyu, kuna mama amesimama ameangalia sehemu moja na nyuma yake kuna askari pia anaangalia kwa sehemu hiyo hiyo.

Mama ambaye anaonekana amejifungua mtoto wake. Anaonekana amekaa akimbeba mtoto wake na kando yao kuna mkunga ambaye anamkagua mtoto ili kuona hali yake.

Chumba la ghorofa limeaza kuporomoka na kuna watu kadhaa, wengine wamepanda juu ya hilo jumba lililoporomoka wakichugulia chini na kuna wengine huku chini wenye wanaendelea kuangalia manusura.

Daktari wa meno, akona mteja wake, ambaye akona shida ya meno na anaendelea kumhudumia, kutumia vifaa vyake vya kuhudumia wagonjwa wa meno.

Sabuni iliyotengenezwa na mti ya kiasili na imetengenezwa kwa aina tofautu tofautu kuna yenye imeekwa kwenye chupa ndogo na kuna yenye imepakiwa kwenye pakiti mbali mbali na inatumika kwenye kuogea.

Mama ameleta mtoto wake mdogo kwenye kliniki na mhudumu wa afya, ambaye ni daktari wa watoto anaonekana akimpa chanjo mtoto huyo mdogo.

Kibuyu ambacho kimeandikwa kutoka inje kwa maandishi ya samawati na yanaonyesha kwamba ndani ya hicho kibuyu kuna dawa ambayo inatumika kuponya ugonjwa wa kifafa ambao unashikanga watu wengi.

Mama ameonekana amebeba mtoto wake mdogo kwenye mkono wake na anaonekana mbele Yao daktari ya watoto ambaye amebeba sindano ambayo anataka kuidunga kwenye mwili wa mtoto huyo.

Kwenye kituo cha afya kunaonekana madaktari wawili ambao ni wa meno na kuna mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda maalum ambaye kinywa chake kimefunguliwa na wanaendelea kushughulikia meno yake ambayo inaonekana ikona shida.

Kwenye kituo cha afya ambapo kuna madaktari wawili ambao wamemlaza mgonjwa mmoja kwenye kitanda maalumu, na huyo mgonjwa amefungua kinywa chake kuonyesha kuna shida ya meno, na wanendelea kutatua shida hio ya meno yake.

Chupa ndogo ambayo inaonekana iko na maandishi maalumu na inaonekana ndani yake kuna dawa ambayo inatumika kuponya na kutoa minyo ndani ya mwili wa binadamu.